Picha hii inaonyesha mwanamke mmoja aliyelemaa ama ni mlemavu haeziona. Anajaribu kurusha mshale akiwa amekaa chini kwenye gari lake la kuendesha la gurudumu na watoto wako kando yake wanajaribu kuangalia.

Picha inaonyesha walemavu wawili wanacheza mpira wa kandanda. Wote wawili wameugua wako na majeraha na ulemavu wa miguu. Wanacheza mpira wa soka. Mmoja amevaa jezi nyekundu, mwingine amevaa ya kijani na malaria ainarasa.

Hapa tunaona karatasi ambalo limejazwa masiku ya wiki ikianzia Juapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi ambayo imebandikwa kila siku kwa mpangilio sawa.

Hii inaonyesha mwanamke, kwa umbali. Inakaa ni mwanamke, amevaa kofia iliyokatwa, amevaa jezi iliyoandikwa jina Kenya. Anaonekana akiendesha meli kwa bahari.

Inaonyesha picha iliyobandikwa kwa ukuta ambayo inaonyesha utumizi wa maji na mahali maji inapotoka, mazoea ya kuhifadhi maji alafu na picha kadhaa za watu ambao wamesimama kwenye bomba la maji.

Picha inaonyesha mkurugenzi mkuu akipatiana hotuba kwenye hotuba ya kesi, Kenya Institute ya watu walemavu, ambapo ameshika kipaza sauti. Amesimama amevaa suti yake pale akiongea.

Ni kitabu kilichoandikwa kipindi cha pili lishe bora, ambapo kinaonyesha matumizi ya vitu viwili na kimoja ambapo tunaona mwanaume mmoja amevaa kanzu na chini ni inahusu mwanafunzi aliyevaa sare zake za shule.

Picha inaonyesha kompyuta nne ambazo zimepangwa katika kibanda cha mtandao ambapo naona kiti na meza mbili zilizo nyeupe alafu pia pale mwisho naona vitabu vilivyowekwa juu ya meza na viti mbili vya plastiki.